Fukwe zimejaa magugu yaliyokauka. Sehemu inaonekana chafu kidogo. Kuna mchanga wenye rangi nyepesi. Plastiki ndogo zimezagaa hapa na pale. Mazingira yanaonyesha athari za uchafu. Mandhari haivutii sana.

Sahani ya chini inashikiliwa ikionyesha vitafunwa vya rangi ya dhahabu. Vyakula hivyo vinaonekana huwa na mboga zilizokatwa ndani yake. Mezani juu kuna msahani nyingine iliyojaa vitumbua vya duara. Kando yake kuna kifaa cha jikoni pamoja na chujio nyekundu. Mandhari inaonyesha maandalizi ya vitafunwa vya nyumbani.

Nyasi zimeenea vizuri ardhini. Kuna jiwe kubwa lenye rangi nyekundu. Mmea wenye majani marefu unaonekana katikati. Kijani imeenea kila upande. Ukuta mweupe uko nyuma. Manthari inaonekana tulivu sana.

Mwanamume amevaa fulana ya blue . Nyumba za udongo zimefunikwa makuti. Kando yake kuna majani mengi. Nje kuna mchanga wa kijijini. Upande wa kulia kuna mnazi. Mandhari inaonekana ya asili.

Shina limebeba ndizi nyingi, majani makubwa yamezunguka tunda, rangi ya kijani imetawala picha, kikapu cha matunda kimekomaa cha banda, miyale ya jua inamulika vizuri, mti umesimama imara ardhini.

Sahani zimejaa viazi vilivyokaangwa. Kuna samosa moja na vipande vya nyama. Chatni nyekundu imewekwa pembeni vipande vya limao vinaonekana juu. Chakula kimeandaliwa vizuri mezani. Watu wanaonekana wakikaribia kula.

Mikungu mikubwa ya ndizi imepangwa pamoja rangi ya matunda ni kijani kibichi angavu. Mezani ya ganda inaonekana wazi kwa ukaribu sehemu ya nyuma ina kivuli cha paa la makuti, kijani machache yamechanganyika na mikungu, mwanga wa jua unaangaza sehemu ya juu ya ndizi.

Vifaa vya viungo vimepangwa kwenye ndoo ndogo. Rangi mbalimbali kama nyekundu, manjano na machungwa zinaonekana. Chupa za plastiki zimeandikwa majina ya bidhaa. Meza ya kijani inashikilia vyombo vya kuhifadhia. Nyuma yake kuna masanduku yenye matunda na mboga.

Bakuli la kioo limejazwa kinywaji cheupe kilichoganda. Uso wa maziwa una pofu dogo linaloonea juu. Ukuta wa chombo una unyenyevu unaoonekana. Rangi yaliyomo ni sare kutoka mwanzo hadi mwisho. Sehemu ya juu, ina mwanga unaoagizia kutoka taa. Mazingira ya nyuma ni meusi bila mapambo.

Miti ya minazi imesimama kando ya bahari. Mawimbi yanapiga pwani taratibu. Mbingu ifunikwa na mawingu mazito. Maandhari yanaonyesha utulivu wa asili. Sehemu inaonekana ni ufuo za kitropiki. Mazingira yanavutia kwa mapumziko.

Kuna aina nyingi za bidhaa. Moja ni duka, viungo, rangi, vikapu, maua, mitishamba, vumbi, boda, mapambo, majani, chungu, mitungi.

Kijana amesimama kwenye eneo la kuuza bidhaa sokoni. Mbele yake kuna vyombo vya plastiki, vyenye viungo mbalimbali. Amekamata kipimo cha rangi ya kahawia mkononi. Nyuma yake vimepangwa vifurushi vya chakula kwenye rafu. Pembeni kuna matunda ya mboga, zenye rangi tofauti. Mandhari yote yanaonyesha shughuli za biashara yenye msongamano.

Watu wamekusanyika paembeni mwa shamba lililovunwa. Rundo kubwa la nafaka limewekwa katikati ya uwanja. Kijana mmoja amesimama juu akitumia koleo. Mavazi yenye mistari bluu, nyekundu na nyeupe zimezunguka sehemu hiyo.

Vibao vya chuma vimejazwa aina mbalimbali za vyakula vya baharini. Kuna kaa wa rangi ya machungwa akiwa ametandazwa upande wa kulia. Sehemu zingine zina konokono na makamba tofauti waliopangwa vizuri, jaza na kokoto ziko kwenye vyombo vidogo katikati ya meza.

Ufuo umefunikwa na magugu ya baharini yaliyosukumwa na mawimbi. Mchanga unaonekana umejaa mabaki ya mimea. Bahari ipo mbele ikitulia. Mazingira yanaonyeshwa wakati wa maji kuu. Eneo linaonekana la pwani. Mandhari inaonyesha hali ya asili.

Shada kubwa la ndizi mabichi linaonekana majani ya kijani yametanda kuzunguka. Ardhi chini imefunikwa na mabua makavu. Tunda limekuzwa shambani vizuri. Mwanga wa jua unamulika eneo. Mimea jirani inakuwa pembezoni.

Sahani ina wali mweupe uliopambwa majani ya kijani. Kando yake kuna kamba makubwa aliyepikwa kwa kuchomwa. Kipande cha limau kimewekwa juu ya upande wa kushoto. Kikombe kidogo cha mchuzi kiko karibu na chakula.

Meza imepambwa kwa aina mbalimbali ya vitafunwa. Kuna samosa ndogo zilizopangwa kwenye sahani ya duara. Upande wa kulia kuna maandazi yenye rangi ya kahawia. Vijisahani vingine vimejaa bajia za manjano zenye harufu nzuri. Katikati kuna bakuli ndogo yenye chutney ya kijani kibichi.

Mwanaume amevaa shati samawati. Meza imejaa samaki wakubwa. Sokoni kuna wanunuzi wengi. Vifaa vimepangwa kwa uangalifu. Kijani kimefunika sehemu fulani. Biashara inaendelea kwa bidii.

Sahani imepambea kwa wali mweupe. Pande zimetandazwa samaki kamba waliokaangwa. Mboga mbalimbali zimetayarishwa vizuri. Kipande cha limau kimewekwa pembeni. Mchuzi mdogo uko kikombeni. Mapambo mwekundu yanaongeza mvuto.

Ndoo zimejaa viungo mbalimbali, rangi tofauti zinaonekana wazi. 𝑉𝑖faa vya kupimia vimewekwa ndani. Sehemu ya soko inaonekana. Harufu nzuri ina nadhia kuwepo. Bidhaa zimepangwa vizuri.

Ng'ombe wenye madoa meusi na meupe wamo zizini. Kichwa cha baadhi yao kimeelekezwa mbele ya fungu la majani. Nguzo za mbao zinashikilia paa lililofunikwa mabati. Mfuko mweupe wa chakula umewekwa sakafuni karibu. Sehemu ya kulishia ina uzio wa chuma unaowabana.

Chakula kimepangwa mezani, mchele umepikwa vizuri, mchuzi umemwagwa juu, mayai yameongezwa katikati, mboga mbichi zimewekwa pembeni, sahani kubwa imetumika.

Sahani ambayo imebeba wali mweupe iliyopambwa kwa majani ya kilikililani pembeni kuna bakuli dogo lenye mchuzi mzito wa mboga na viungo. Vipande vya nyama vimewekwa kando ya chakula kama mapambo. Rangi ya muwali inaonekana kuvutia kutokana na mchanganyiko wa mboga ndogo.

Mimea ya migomba umepangwa mstari kwa mstari. Majani makubwa ya kijani ya mimea juu ya mashina. Udongo mwekundu umefunika sehemu ya shamba. Mistari imeachwa kati ya safu kwa mpitisha. Sehemu hii ina mwanga wa jua wa kutosha. Mandhari inaonekana safi na yenye rotuba.

Meza kubwa imejaa samaki waliopangwa kwa mstari. Wavuvi wawili wamesimama pembeni wakihudumia wateja. Ndoo ya njano imewekwa chini karibu na mguu mmoja wao. Nyama wa bahari zinaonekana zikiwa na rangi angavu. Sokoni kuna shughuli nyingi za ununuzi wa mazao ya majini.

Ng'ombe weusi na weupe wamesimama kwenye zizi. Kila mnyama anakula nyasi kutoka kwenye hori. Mfugaji amevaa nguo ya kazi za buluu. Sehemu imefunikwa kwa paa la pati. Ndani kuna uzio wa chuma unaozunguka panda. Sakafu imetandazwa mabaki ya malisho.

Nazi zimefunguliwa nusu maganda yamezagaa sakafuni. Mtu amevaa suruali buluu rangi ya ndani ni samawati. Sehemu inayoonekana sokoni, mazingira ni ya asili.

Shamba lina miti ya migomba yenye majani mabichi. Udongo wa kahawia unaonekana wazi kati ya mistari ya mimea. Mbingu ya blue ina mawingu mepesi pembezoni. Miti imepangwa kwa mstari unaofuata mpangilio mzuri.

Mtu amesimama shambani akishika bunch wa ndizi mbichi. Anaonekana kuvaa shati la rangi nyeusi na suruali ya buluu. Jua limepenya kupitia majani makubwa ya mgomba. Mazingira yanaonesha msitu wa mmea ya kijani kibichi. Mikono yake imeshikilia tawi linalobeba matunda mazito.

Meza imeandaliwa chakula, samosa zimepakwa sahani, mikate ipo pembeni chai. Kikombe kimejazwa kinywaji, ndimu zimewekwa vipande, bakuli lina supu tamu.

Mikungu imejaa ndizi. Majani yanaonekana ya kijani kibichi. Shina limekatwa kwa usafi. Matunda yamepangwa vizuri. Mazao yanang’aa shang’ali. Shamba limejaa uhai.

Vijiti vya nyama choma vimepangwa kwenye sahani ya rangi ya fedha. Pembeni kuna chakula cha manjano kilichowekwa kwenye sahani ya buluu. Kikombe cha rangi nyekundu kimejazwa mchuzi wa kutilia ladha. Sehemu ya kushoto ina sahani ndogo yenye mboga zilizokunwa nyembamba.

Meza imejaa vyakula Vitamu. Kuna matunda yaliyokatwa vizuri. Sahani zimepangwa kwa mpangilio. Kikombe kimejazwa kinywaji safi. Vimetafunwa vikawekwa kwenye vyombo. Supu imetayarishwa kwa rangi ya kuvutia.

Vyombo vimejaa viungo vya rangi tofauti kuna manjano inayong'aa vizuri nyekundu imetapakaa kwa wazi, kahawia iko karibu na nyeupe, machungwa inang'aa pembeni zote zimetandazwa kwa mpangilio.

Sahani imeshikiliwa mkononi. Wali umewekwa juu yake, kachumbari ipo upande mmoja, mchuzi umemwagwa pembeni, nyama imewekwa katikati, viti vinaonekana nyuma.

Mandazi amepangwa vizuri ndani ya vyombo. Rangi yake ya dhahabu inaonekana kuvutia. Zimekaangwa hadi kuwa laini. Viko katika makundi manne tofauti. Vinaonekana safi na vitamu. Vingine vinaonyesha sehemu ya jikoni.

Mkono unashika chakula. Sahani imejaa vitafunio. Vitu vya rangi ya njano vimepangwa. Vipande vya kahawia vinaonekana. Kando kuna kikombe cha juisi. Meza nyeusi imetumika.

Mchele wa manjano umewekwa kwenye sahani kubwa. Kijiko cha chuma kimechomekwa upande wa kulia. Vipande vya mdalasini vimeonekana juu ya chakula. Majani ya viungo yametandazwa katikati, mwanga mkali unaoongoza uso wa hali huo. Vyombo vimepangwa tayari kwa kutumika.

Pwani ina mchanga mweupe ulioenea hadi ufukoni. Mti wa mnazi umekatwa na kusalia shina lililisimama. Mbali mtu anatembea kuelekea maji ya bahari. Vichaka vya kijani vimeota karibu na ukingo wa ufuo.

Vikombe viwili vya kioo vimejazwa vinywaji vya rangi tofauti. Sahani tatu zenye pilau na vipande vya nyama zimepangwa mezani. Bakuli jeupe lenye mchuzi mwekundu limewekwa katikati. Chakula kimepambwa kwa vipande vya pilipili na nyanya.

Ng' ombe wa maziwa amesimama kwenye zizi refu lenye paa la chuma. Wamepanga mistari miwili wakila chakula kilichowekwa kwenye vyumba. Nguzo zaruji zinaunga paa na kuacha nafasi kubwa za hewa kuingia. Mtu mmoja amevaa mavazi ya kazi anatembea katikati ya sehemu hiyo.

Viboksi vya plastiki vimejazwa peremende. Rangi nyekundu inang'aa sana. Upande mwengine kuna kijani. Vimepangwa kwa mapangilio mzuri. Vipo juu ya meza. Mazingira yanaonekana sokoni.

Mti mkubwa umesimama wima. Mashine yamegawanyika mawili. Majani mabichi yamechanua juu. Gome linaonekana liko nene. Ardhini imefunikwa na mchanga. Mazingira yanaonekana tulivu.

Mchuuzi amesimama barabarani, meza imejaa vitafunwa mbalimbali, watu wanapita karibu sokoni, magari yameegezwa pembezoni, mitumba imepangwa madukani, biashara inaendelea mchana.

Meza imejaa viungo mbalimbali, chupa zimepangwa upande wa nyuma, rangi tafauti zinaonekana wazi, vifuko vimewekwa katikati, unga umemwagwa kwenye vyumba, mchanganyiko unaonekana kuvutia.

Sahani ya rangi ya kijani imebeba chakula kilichopangwa vizuri upande moja kuna mchele ama wali mweupe wenye chembechembe za njano, sehemu nyingine ina ndengu zilizopikwa pamoja na viungo mbalimbali, juu ya ndengu kuna matone ya ndindi au sauce yenye rangi nyeupe.

Vijiti vya nyama choma vimepangwa juu ya sahani kubwa. Pembeni kuna viazi vilivyokaangwa hadi rangi ya dhahabu. Sehemu nyingine ina mboga zilizokatwa vipande vidogo. Rangi ya nyekundu ya kachumbari inang'aa kando ya chakula. Mpangilio unavutia macho na kuamsha hamu ya kula.

Vyombo virefu vimejazwa viungo vya aina mbalimbali. Kila chombo kina rangi tofauti zinazovutia macho. Sehemu ya mbele ina mdalasini uliopangwa vizuri, katikati kuna manjano iliyosagwa pamoja na vipande vidogo. Vyuma yake kuna mbegu na unga wa viungo tofauti. Mpangilio mzuri unaonyesha mandhari ya soko lenye mvuto.

Sahani imejaa pilau tamu juu kuna nyama laini, mboga safi zimewekwa pembeni, rangi ya chakula ni ya kuvutia, meza imetandikwa vizuri kiti kipo nyuma yake.

Chupa kubwa za plastiki zimewekwa kwenye mashini ya kukamua. Ndani yake kuna maziwa mweupe yaliokusanyika kutoka kwa ng'ombe. Mifireji ya chuma imeunganishwa na mashini hiyo. Ng'ombe wamesimama nyuma wakiwa wamefungwa kwenye nafasi zao. Sehemu ya chini ya chupa ina boho la maziwa.

Sahani yenye wali mweupe, kipande cha samaki ya kukaanga kimewekwa upande wa kushoto, kikombe cha mchuzi kimewekwa juu ya wali. Mchuzi unaonekana kuwa na mboga na majani ya vitunguu majano. Chakula kimepangwa vizuri kwa ajili ya kuliwa.

Vyakula vilivyowekwa kwenye vyombo vya plastiki vya mraba. Wali mrefu wenye mchanganyiko wa rangi ya manjano, nyeupe na machungwa unaofanana na pilau au biriyani. Upande mwingine kuna mboga ya kugawia au kuchanganywa zenye pilipili hoho nyekundu, karoti na tango zilizokatwa vipande virefu.

Wanawake wamekaa sokoni wakiuza bidhaa. Samaki wamepangwa kwenye vikapu mbele yao, wana mavazi ya rangi mbali mbali za kuvutia, watu wengine wanaonekana wakinunua sokoni. Mazingira ya soko yanaonyesha shughuli nyingi.

Mamba amezama ndani ya maji. Watu wengi wamesimama kando kando. Uzio wa chuma umezunguka eneo. Majani mabichi yamejaa juu. Mti uliokauka umelala majini. Watalii wanatazama wanyama kwa makini.

Sahani ya chakula iliyo na kamba mkubwa, aliyechomwa na kuwekwa kwenye sahani nusu aliyekatwa pamoja na chipsi ya viazi pembeni. Pia kuna saladi mdogo ya mboga mbichi ikiwa na nyanya.

Soko la wazi ambapo samaki wamepangwa juu ya meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe kuna aina mbali mbali za samaki waliowekwa kwa mistari ili kuvutia wanunuzi juu ya meza kuna mahema yaliyotandazwa kwa vitambaa vikubwa ili kutoa kivuli.

Mchuuzi wa samaki aliyeketi nyuma ya meza kubwa iliyojaa samaki wa aina ra aina na rangi tofauti na wamepangwa vizuri. Wengine wakiwa na rangi nyekundu na wengine wa kijivu.

Nazi ambayo imekatwa juu ili kufungua sehemu ya kunywea maji yake, kichwa chake kimewekwa pembeni kikionyesha nyama ya laini ya nazi, ndani ikionekana bado mbichi na safi tayari kwa kunywea maji yake.

Mti mkubwa wa matawi yaliyosambaa uliyoko karibu na ufuo wa bahari. Chini yake kuna viti na meza vinavyoonekana kuandaliwa kwa ajili ya watu kukaa na kupumzika. Pembeni kuna mashua zilizopaki ufueni.

Ufuo wenye mchanga mweupe na safi. Kuna miti mingi ya michikichi iliyopangwa mstari karibu na ufuo, sehemu hii inaonekana tulivu. Nyuma ya mti kuna kivuli kinayoonyesha sehemu yenye mapumziko.

Simba jike akitembea kwenye eneo la nyasi kijani lililo na miti midogo midogo na vichaka. Simba huyo anaonekana mwenye afya na anatembea kwa utulivu, huku mkia wake ukining’inia nyuma. Mazingira yanaonekana ni ya pori au savana.

Kijana akimkamua ng'ombe wa maziwa akiwa amekaa chini karibu na ng'ombe akitumia mikono yake, kuna ndoo dogo ya plastiki chini ya ng'ombe kwa ajili ya kusanya maziwa, kijana amevaa kofia nyekundu na nguo za rangi nyeusi.

Mishikaki ya nyama na samaki ikichomwa juu ya makaa ya moto. Imepakwa kwenye vijiti vya mbao. Makaa mekundu yanaonekana yakitoa joto kali kwa ajili ya kuchoma. Rangi ya nyama na samaki ni ya kahawia na machungwa ishara ya viungo vilivyotumika.

Kikapu cha kukaangia chenye mafuta mengi ya moto na ndani yake kuna vipande vya mandazi vilivyokaangwa ikiwa imeanza kupata rangi ya dhahabu ishara kwamba yamekaribia kuiva na kuwa tayari kuliwa.

Mtu anayetayarisha chakula, kwenye meza kuna chapati kubwa inayowekwa mchanganyiko wa chakula juu yake ikiwemo wali, mboga na yai. Mtu huyu anatumia kijiko kusambaza mchanganyiko huo juu ya chapati. Pembeni mwa meza kuna mashikako mawili ya nyama iliyowekwa kwenye chuma cha kuchomea.

Watu watatu mwanamke mmoja na wanaume wawili. Mmoja kashika kamera mkononi. Matawi ya ndizi imepangwa chini, ndizi imepangwa juu ya matawi ya ndizi.

Samaki wadogo wengi, wanaogelea ndani ya maji ya rangi ya kijani ya samawati hafifu, labda bwawa au dimbwi dogo. Maji yanaonekana kuwa na mwanga unaoakisi kutoka juu.

Mwanaume anayehudumu katika sehemu ya chakula, anaonekana akichoma au kukata nyama kwenye mashine maalum ya kuchoma nyama inayozunguka. Kwenye meza mbele yake kuna sahani, mikate, chupa ya plastiki yenye mchuzi wa rangi nyekundu na kijani pamoja na vifurushi.

Eneo la bwawa dogo chenye majina yaliyotanda huku kukiwana mimea mingi ya kijani inayokuwa pembezoni na ndani ya maji kuna majani marefu ya pori pamoja na majani ya mapua marefu.

Ndizi nyingi zilizopangwa sakafuni. Sanduku la buluu limejazwa matunda hayo. Ukuta mweupe unaonekana upande wa kulia. Vielezo vya ndizi vimepangwa kwa mpangilio. Sakafu ya vigae inang'aa chini.

Watu wawili wakiwa wanamwaga kinywaji kwenye chombo kikubwa cha bati. Mmoja wao mwanamke aliyevaa sketi nyekundu, blauzi ya manjano na kitambaa cha kichwa cha bluu, ameinama kushikilia chombo. Mwingine mwanaume aliyevaa fulana nyeusi suruali ya jeans na kofia ya kijivu anamimina kinywaji kutoka kwenye kijerikeni cha kijani.

Sahani imewekwa wali wa kahawia, upande kuna kamba waliopikwa vizuri. Mboga mbichi zimetandazwa kando, kipande cha ndimu kimepakwa pembeni. Kikombe kidogo cha mchuzi kimewekwa juu.